Ufukwe wa bwawa la maji nchini Kenya una daraja refu lenye nguzo za taa, likionyesha miundombinu imara. Maji yaliyotulia yanaonekana chini ya daraja huku milima ikionekana kwa mbali.

Mnara mkubwa wa umeme unaunganisha nyaya za umeme. Nguzo nyingi za chuma vinabeba transfoma na vifaa vingine vikionyesha kituo cha kusambaza umeme.

Kiwanja kikikubwa cha tranforma za umeme kimesimama wazi jini ya angaa safi, nguzo na nyaya za chuma zinajenga maandari ya kipekee zikisubiri kusambaza nishati.

Shamba la nishati ya joto ardhi limeonekana, likiwa na mabomba makubwa na majengo ya viwanda. Moshi mweupe unatoka kwenye minara ya kupoeza.

Kituo cha umeme cha Isinya kimesimama wazi chini ya anga lenye mawingu. Miundo mikubwa ya chuma na nyaya za umeme zinatawala mandhari.

Nguzo ya umeme iliyofungwa vizuri inabeba transfoma na nyaya nyingi. Nyaya hizo zimetanda kila mahali, zikionyesha mtandao mkubwa wa usambazaji wa umeme.

Bwawa kubwa la maji lina miundombinu ya lango la kudhibiti mtiririko wa maji. Majengo madogo yanapatikana karibu na bwawa hilo. Yote yanaonyesha mradi muhimu wa uhifadhi wa maji.

Kituo cha kuzalisha umeme kimesimama kwenye bwawa kubwa la maji, njia ndefu ya zege inanyoosha kuelekea kituo hicho ikiwa na nguzo za zambarau.

Kiwanda cha kuzalisha umeme wa joto ardhi unaonekana ukiwa na moshi mwingi unaotoka kwenye bomba refu la rangi ya njano. Mabomba mengi ya chuma yanaunganisha majengo mbalimbali.

Gari hili la kplc lenye kreni limeinuka juu likielekea kwenye nyaya za umeme. Miti mikubwa inapatikana karibu na matawi iliyokatwa yametapaka chini.

Mashamba makubwa yanaonyesha mtambo wa kuzalisha umeme wa jotoardhi. Milima ya kijani kibichi imetawanyika kwa mbali. Moshi unafuka kutoka minara ya kupozea.

Majengo ya kituo cha umeme wa joto ardhi yanaonekana yakitoa moshi mwingi angani yakizungukwa na milima na vichaka. Hali hii inaonyesha uzalishaji wa nishati badala nchini.

Mnara mrefu wa umeme unatumika kusafirisha mishati, nyaya za umeme zinavuka eneo la milima na vichaka zikipitia njia ndefu.

Mnara mrefu wa kusambaza umeme umesimama wima chini ya anga la samawati. Waya za umeme zimeenea pande zote. Uzio wa waya na mimea vidogo viko chini.

Majengo ya viwanda yanazalisha moshi mwingi. Yakionesha shughuli za uzalishaji wa nishati ya joto ardhi nchini. Miundombinu ya mabomba inaonekana ikipita kwenye ardhi.

Mwanaume amezama kwenye rundu kubwa la taka za plastiki karibu na maji. Anajitahidi kukusanya chupa akionyesha uchafuzi mkubwa wa mazingira.

Maporomoko ya maji yanakatiza msitu mnene huku jua likiangaza kupitia miti. Bomba la chuma linavuka mkondo wa maji.

Watoto wa kifaru wanapokea upendo kutoka kwa wageni wanaowapapasa. Mmoja wao anafurahia kuguswa kwa upole, akionyesha uhusiano kati ya binadamu na wanyamapori.

Magunia yamefunikwa juu ya Lori yakiashiria shughuli za ukusanyaji wa taka watu wawili wamepanda juu ya mizigo wakisimama au wakipakia taka zaidi.

Makaazi duni yaliyojaa takataka na uchafu yanaonekana. Mto mchafu unapita katikati huku kuku na mbuzi wakitafuta chakula.

Mafuriko makubwa yameharibu makazi huku nyumba za mabati na za mbao zikiwa zimebomoka. Umati wa watu umekusanyika kando ya mto wenye maji ya kahawia wengine wakijaribu kuokoa mali au kuangalia uharibifu.

Watu wanahangaika kutafuta riziki miongoni mwa rundo la takataka. Mazingira haya machafu huhatarisha afya na ustawi wa jamii.

Katika hifadhi hii. Kifaru anatafta chakula katikati ya nyasi ndefu huku majengo marefu ya jiji yakionekana kwa mbali, hali hii inaonyesha utafouti wa kipekee wa mazingira .

Wanaume watano wanajitahidi kusafisha takataka kutoka kwenye mto. Wameshika matundu makubwa yenye uchafu mwingi. Maji yanaonekana machafu na yenye matope.

Mamba watatu wanajivinjari kwenye maji. Moja akiwa amepumzika ukingoni mwa ziwa au mto. Ndege wadogo wanaruka karibu nao wakiashiria mfumo wa ekolojia wenye viumbe mbalimbali.

Watu wawili wanapanda miti kwenye eneo la nyasi. Mmoja amepiga magoti akichimba shimo, mwingine akitumia chombo kingine. Kundi la watu wengine linaonekana nyuma.

Wafanyikazi wa usafi wakiwa wamevalia sare za kijani kibichi na fulana za njano zinazong'aa wamesimama pamoja .Wengi wao wamenyanyua mikono yao juu.

Kundi la watu waliovalia fulana za samawati wanashiriki kikamilifu katika upandaji miti. Wamesimama katikati ya mimea midogo wakionyesha kujitolea kwao katika kuhifadhi mazingira.

Wanawake wawili na mwanaume mmoja wametembea juu ya mlima wa kijani wakisaidiana kupanda. Wote wanaonekana kuchoka lakini wakiwa na tabasamu usoni.

Mifereji mikubwa ya maji ya rangi ya samawati imeunganishwa Kwa skrubu ikiashiria miundombinu muhimu. Mikono ya fundi yenye glavu inaimarisha uunganisho. Ikihakikisha mtiririko salama wa maji.

Shughuli za uokozi zinaendelea baada ya mafuriko makubwa. Wanaume wawili wanashiriki kusafisha uchafu kando ya mto uliofurika.

Twiga moja amesimama pekee yake kwenye Savanna enye mji mdogo huku jiji lenye majengo refu likionekana kwa mbali. Hii inaashiria mbuga ya wanyama ambapo wanyama pori maandari ya jiji ukutana.

Ndege wawili wenye nywele za dhahabu, wanatembea polepole kwenye nyasi ndefu, wakionyesha manyoya yao maridadi. Ndege hawa warembo huonyesha utulivu na uzuri wa wanyama pori.

Barabara yenye udongo na mabomba mengi ya maji imezungukwa na vibanda vya kuuza bidhaa ikionyesha maisha ya kila siku katika eneo lenye shughuli nyingi.

Mandhari ya jiji imeonyeshwa kutoka juu yakiwemo majengo marefu yanayofikia anga. Mawingu meupe na jua kali vinakamilisha taswira ya mji wenye shughuli nyingi.

Mwanamke anaonekana akifurahia pikiniki chini ya mti mkubwa kwenye bustani yenye nyasi. Anatabasamu usoni akiwa ameketi juu ya shuka nyeupe.

Rundo kubwa la mifuko ya plastiki tupu, imetupwa kwenye ardhi iliyo wazi. Inaashiria changamoto ya usimamizi wa taka.

Wanasayansi wawili wanafanya kazi kwenye maabara ya kisasa. Mwanamke anasimama karibu na sinki lenye vyombo vya glasi huku mwanaume akishika chupa ya kemikali.

Mitazamo ya asili inaonyesha mti mkubwa ulio kauka kidogo ukisimama peke yake katikati ya mimea mingine yenye majani mabichi.

Mashamba makubwa ya kijani yanaenea mbele yakitenganishwa na uzio wa waya unaonekana kuu kuu nguzo za mbao zinashikilia uzio huo. Anga lina mawingu mazito likionyesha hali ya hewa tulivu.

Wanafunzi wa shule na walimu wamekusanyika kuzunguka mmea mkubwa wa mboga. Mboga zimepandwa kwenye gunia nyeupe zikionyesha mbinu ya kilimo.

Kikundi cha wanasarakasi kinaonyesha uwezo wao wa ajabu wa viungo kwenye jukwaa. Wanasawazisha miili yao kwa umaridadi, mmoja akiwa amesimama juu wima huku wengine wakiunda daraja la kibinadamu.

Maafisa wa wanyama pori wanamsaidia kifaru mchanga kuingia kwenye gari maalum. Kifaru huyu anaonekana akitembea karibu na gari ikiongozwa kwa uangalifu.

Watu watatu wanajitahidi kusafisha eneo lililoathiriwa na mafuriko. Maji machafu yanatiririka kwa kasi na takataka nyingi zimekusanyika chini ya mti.

Urembo wa kimaajabu wa picha ya swara huyu jike unadhihirika wazi. Manyoya yake ya rangi ya kahawia nyekundu yanang'aa. Pembe zake ndefu zimepinda kwa uzuri.

Kundi la watu limevalia fulana za rangi ya kijani na buti wakisafisha maji machafu. Nyuma yao kuna mrundikano mkubwa watakataka karibu na makaazi duni.

Maafisa wa ujenzi wa barabara nchini wanafanya kazi ya kuchimba mtaro mkubwa. Wanatumia vifaa vya ujenzi huku matuta ya udongo yakionekana pande zote.

Mbogo mwenye pembe ndogo amesimama karibu na uzio wa waya ,akitazama mbele. Nyuma yake kuna miti na mimea mingi ikionyesha mazingira ya asili.

Kifaru mweusi mkubwa anavuka barabara ya udongo iliyo katikati ya Savannah. Nyuma yake kuna kifaru mwingine asiyeonekana vizuri wakitembea kwenye nyasi kavu.

Kifaru mweupe anakula nyasi shambani. Pembe zake kubwa zinaonekana wazi. Eneo hilo lina udongo mwekundu na miti michache.

Msitu mnene wenye miti mikubwa unazunguka bwawa la maji. Majani ya maji yanafunika sehemu ya uso wa bwawa. Eneo hili la asili linaonyesha uzuri wa viumbe.

Tembo mchanag anakula matawi ya mti, nyuma yake kundi la watu wamekusanyika wakimtazama. Udongo mwekundu unadhihirisha mazingira asilia ya wanyama pori.

Magari mengi yanasafiri kwenye barabara kuu yakipita chini ya daraja la chuma. Mapango ya matangazo yametundikwa kando ya barabara yakionekana wazi.

Basi la abiria limesimama barabarani likipakia au kushusha abiria. Watu wanasimama karibu na mlango wa basi. Mabasi mengine na majengo yanaonekana nyuma.

Barabara ya jiji imejaa magari, mabasi na watu wanaovuka barabara. Askari wa trafiki wako kazini wakihakikisha mtiririko wa magari na usalama wa watembea kwa miguu.

Barabara yenye shughuli nyingi inaonyesha mabasi yaliyosimama na abiria wakisubiri. Reli za treni zinaonekana zikipita karibu, zikiashiria kituo cha reli.

Magari na mabasi yanajaza barabara kuu, yakionesha shughuli nyingi za jiji. Abiria wanasubiri usafiri wa uma huku majengo marefu yakisimama nyuma.

Magari mengi yanasafiri kwenye barabara kuu yakipita chini ya daraja ya chuma. Mabango ya matangazo vimetundikwa chini ya machuma yakionekana wazi.

Mjini , mabasi na watu wengi wako barabarani. Askari wa trafiki wanadhitibi harakati za magari. Jengo refu na miti vinaongeza uhai mjini.

Katika jiji lenye shughuli nyingi, magari ya abiria yanasubiri huku watu wengi wakitembea na kusimama barabarani. Majengo marefu yanazunguka eneo hilo na hivyo kuunda mandhari ya mijini.

Magari mengi yamekwama kwenye foleni kwa barabara kuu, chini ya anga lenye mawingu. Majengo marefu yamesimama kando ya barabara.

Mabasi mawili yamesimama ikiwemo moja ya zambarau na jingine la njano na kijani. Abiria wanapanda na kushuka huku mwendeshaji wa bodaboda akisubiri abiria.

Abiria wanapanda na kushuka matatu yaliyopakwa rangi mbali mbali barabarani. Kibao cha nambari arobaini na sita kinaonekana wazi. Mti mkubwa unatoa kivuli.

Katika barabara yenye magari mengi kuna lori la saruji ,basi la waridi na jekundu na gari dogo la fedha. Alama ya tahadahari ya watembea kwa miguu imesimama kando ya barabara.

Majengo mengi yaliyojengwa kwa mtindo wa kisasa yamepamba barabara yenye shughuli nyingi. Magari ya abiria yanasubiri yakiashiria usafiri wa umma wenye uhai.

Bango kubwa lenye maandishi limeonyeshwa wazi mbele ya jengo la biashara. Watu kadhaa wamesimama karibu na gari ndogo wakionyesha shughuli za usafiri wa umma au biashara.

Barabara yenye shughuli nyingi inaonyesha magari na malori yakipita, watu wawili wamesimama kando ya barabara, moja akiwa amevaa koti la manjano na mwingine shati nyekundu.

Mjengo mrefu wenye madirisha mengi umetawala mandhari ya jiji. Mabasi yaliyojaa watu yanasonga polepole barabarani, yakionyesha shughuli nyingi za usafiri.

Hali ya hewa inaonekana kuwa na mawingu kidogo ikiwa na dalili za mvua. Barabarani, mabasi ya abiria yameegeshwa huku rangi za samawati, nyekundu na njano zikionekana.

Basi la usafiri wa umma, lina rangi nyingi likiwa linapita katikati mwa jiji . Mabasi mengine na majengo marefu yamezingira barabara.

Barabara pana ina magari machache na miti imepandwa kando yake. Watu wanatembea mbali barabarani wakionyesha maathari tulivu ya barabara kuu nchini.

Jumba la reli linasafiri karibu na kituo cha treni. Uzio wa chuma, unatenganisha mtazamaji na reli. Daraja la watembea kwa mguu linavutia macho likipita juu ya njia za reli.

Abiria wanangoja matatu ya Supermetro yenye nambari 4 . Bango linaorodhesha vituo mbalimblai. Majengo na magari yanaonekana nyuma ikionyesha shughuli nyingi za jiji.

Basi la abiria la rangi ya waridi na nyeusi limepaki kando. Watu kadhaa wanaonekana wakishuka au kuoanda huku mwanamke akitembea karibu na basi.

Katika kituo cha basi, abiria wanajitayarisha kupanda basi la zambarau lenye watu ndani. Wengine wanatembea karibu na basi hilo ,wakionyesha shughuli nyingi za usafiri.

Basi la abiria lenye rangi ya zambarau na michoro ya kuvutia , imesimama katikati ya jiji ikipakia abiria. Dirisha linaonyesha taarifa za nauli.

Gari ndogo la abiria maarufu kama matatu limeegeshwa barabarani. Maandishi, peacemaker, yanang'aa nyuma yake. Abiria wanashuka na kupanda huku bango la matangazo likionekana juu ya jengo.

Basi lililopambwa limesimama mjini. Watu wanapanda huku baadhi ya mizigo yakiwa chini. Mabango yenye majina ya njia yamebandikwa mbele.

Basi la abiria limesimama barabarani likipakia abiria. Limepambwa kwa rangi nyeusi na mistari ya machungwa likionyesha sanaa ya kipekee ya magari ya usafiri nchini kenya.

Abiria wanapanda gari la uchukuzi wa umma aina ya matatu lenye rangi ya samawati na mistari ya manjano. Limepakiwa kando ya barabara lenye shughuli nyingi.

Katika jiji, matatu nyekundu iliyopakwa grafiti inasimama barabarani. Abiria wanaonekana wakipanda na kushuka. Majengo marefu yanadhihirika kwa mbali.

Barabara kuu jijini imefurika kwa watu na matatu , ikionyesha pilkapilka za usafiri wa umma jijini. Abiria wanashuka na kupanda huku magari mengi yakipita.

Basi la KBS la samawati limesimama barabarani, likipakia abiria. Abiria anatembea mbele ya basi. Watu wengine na majengo yanaonekana nyuma.

Basi la abiria la rangi ya kijani na njano limepaki barabarani. Nambari za usajili za Kenya zinaonekana wazi mbele, ikionyesha gari la umma.

Magari ya usafiri wa umma almaarufu matatu yameegeshwa barabarani yakiwa na abiria wakiingia na kutoka. Watu wanatembea kando ya barabara.

Barabara kuu jijini imejaa magari na watu, ikionyesha shughuli za kila siku. Majengo ya kifahari yamezunguka barabara yakikamilisha taswira ya mazingira ya jiji.

Kituo cha magari kimejaa abiria na mizigo. Watu wanapanda na kushuka, huku mabegi mengi yakiwa juu ya magari.

Katika mitaa ya Nairobi, matatu imesimama ikipakia abiria, imejipamba kwa grafiti ya rangi mbalimbali. Watu wameonekana karibu na basi wakionyesha shughuli za jiji.

Wasi za abiria zenye rangi mbalimbali zimeegeshwa kwenye kituo cha basi, majengo ya makazi yaliyopakwa rangi ya kahawia na paa jekundu yanaonekana kwa mbali.

Abiria wanasubiri kupanda basi lenye rangi nyeusi na madirisha yenye michoro. Watu wengi wamekusanyika karibu na basi, wakionyesha shughuli nyingi za kituo cha mabasi.

Basi la Isuzu yenye rangi ya samawati na sticker maridadi limeegeshwa barabarani. Abiria wanapanda na kushuka. Majengo ya mjini na magari mengine yanaonekana nyuma.

Watu wawili wamesimama karibu na basi dogo la abiria, wakiwa wamebeba bango lenye nambari arubaine na sita na orodha ya maeneo.

Kifaa Chenye kichujio cha samawati kinaonekana kikiwa na mapomba ya chuma nafali. Kuna ndoo nyekundu na chombo cha manjano karibu.

Katika chumba hiki, mashine ya kusafisha maji imeonekana ikiwa na tanki la samawati juu yake. Huu ni mtambo wa kisasa unaozingatia usafi na afya ya jamii.

Pampu ya maji ya zamani ina kutu ikiwa imesimama katikati ya uwanja. Ina mpini uliopinda na bomba fupi ikionyesha matumizi yake ya zamani.

Bomba refu la kijani limeviringishwa na kufungwa kwa kamba nyeupe . Limetengenezwa kwa plastiki na linaonekana kuwa jipya. Linaweza kutumika kwa shughuli za kilimo au bustani.

Mabomba manne makubwa ya rangi ya samawati yamewekwa sambamba yakionyesha mfumo wa usambazaji au usindikaji wa maji. Vipo na viungo mbalimbali vinaonekana vikisisitiza utata wa miundo mbinu hii.

Lori kubwa la kujimba visima limesimama chini ya anga la samawati. Mashini hii hutumiwa kuchimmba visiwa vya maji au kwenye kazi ya ujenzi.

Katika mazingira ya jiji, barabara yenye vumbi imepakana na vibanda vya mbao na mabati. Takataka zimetapakaa kando ya njia huku majengo marefu yakionekana kwa mbali.

Barabara ya udongo inaonekana ikiwa na mashimo na matope, huku kando yake kukiwa na mabiashara ndogo ndogo. Pikipiki imepaki kando ya barabara, na watu wachache wanatembea kwa mbali .

Maji safi yanatiririka kutoka kwenye bwambwa la chuma lililowekwa ukutani. Ukuta umejengwa kwa mawe makubwa yaliyopangwa vizuri. Maji yanatoka kwenye dimbwi ndogo yakionyesha chanzo cha maji kwa matumizi mbalimbali.

Mfumo changamani wa mabomba na nyaya umepangwa kwenye ukuta. Mabomba makubwa na madogo yameunganishwa kwa njia mbalimbali. Kuna viunganishi vya umeme na vifaa vingine viwandani.

Rundo kubwa la takataka limejaa kando ya barabara, likionysha uchafuzi mkubwa wa mazingira. Mito imechafuliwa na taka na miti imeathirika.

Kifaa cha kusafisha maji kipo ndani ya chumba. Matone ya maji yamepangwa kwenye meza mbele, yakionyesha usafi. Hali ya ndani ya chumba ni rahisi.